Inaonekana kuna kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo mingi na chuma na nyaya zinazopita juu. Chini kuna mawe madogo madogo meusi yaliyotawanyika na kuna njia zilizojengwa katikati ya miundo anga lina mawingu likionyesha hali ya hewa yenye kutatanisha.

Substation kubwa ya umeme yenye nguzo na nyaya nyingi, inasimama chini ya anga safi ya buluu. Miundo mirefu ya chuma imejaa vifaa vya umeme vinavyohusika na usambazaji wa nishati. Mandhari yanapendeza kwa uwazi wa anga, ikionyesha miundo mbinu muhimu.

Njia ndefu yenye kuta za zamabarau inaelekea kwenye jengo kubwa la manjano katikati ya maji. Kuna nguzo za taa kando ya njia, zikiangazia mandhari ya wazi. Mbali zaidi maji yanaonekana kutokana na ukungu, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu meupe.

Mandhari inaonyesha kituo cha umeme kilichofungwa chenye miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme. Bendera mbili zimesimama wima moja nyeupe na bluu nyingine ya bluu tu. Eneo limetenganishwa na utepe wa manjano na nyasi na kuna udongo mweusi chini.

Kuna nguzo refu wa chuma wa umeme wa juu, uliosimama imara dhidi ya anga la blue lisilo na mawingu. Nguzo hii imebeba nyaya nyingi za umeme zilizopita mbali, zikionyesha miundo mbinu muhimu ya usambazaji wa nishati.

Mandhari inaonyesha nguzo ndefu za umeme zinazosimama kwenye shamba kubwa la kijani kibichi chni ya anga safi la buluu. Nyaya za umeme zimetandazw mbali zikionyesha miundombinu ya nishati. Mti mmoja pekeake unaonekana kwa umbali ukiongeza uzuri wa asili kwenye mandhari ya viwanda.

Wanaume wawili wamevalia fulana za usalama zenye rangi ya kijani kibichi na wamevuka barabara karibu na kituo kikubwa cha umeme. Mmoja wao anaongea na simu huku mwingine akionekana akitembea. Miundo mingi ya nyaya na nguzo za umeme zinaonekana nyuma yao chini ya anga la bluu na maingu nyeupe.

Kuna mtambo mkubwa wa kuzalisha nishati, labda wa joto ardhi, uliopo katikati ya mandhari ya milima na mimea. Moshi unaonekana ukitoka kwenye majengo kadhaa, ikionyesha shughuli za uzalishaji wa nishati.

Kituo kikubwa cha nishati ya jotoardhi kinaonekana kikifanya kazi, huku moshi mweupe ukitoka kwenye bomba refu la kutolea hewa. Miundo ya chuma inayong'aa na mabomba makubwa yanaonekana yakipita ardhini. Nyuma, anga lenye mawingu mazito linaashiria hali ya hewa yenye mabadiliko.

Miundo mikubwa ya chuma inayobeba nyaya za umeme imesimama wima katika eneo lenye milima kwa mbali. Barabara ya vumbi inaonekana ikipita katikati ya mandhari na mawingu yanatanda angani. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri ikionyesha uwepo wa miundo mbinu muhimu ya nishati.

Eneo hili la juu, linaonyesha mtambo wa umeme wa joto-ardhi, uliowekwa katikati ya mandhari ya kijani kibichi yenye milima kwa mbali. Moshi mweupe unateleza kutoka kwenye minara na miundo mingine ya mtambo, ikiashiria uzalishaji wa nishati.

Kuna kituo kikubwa cha kusambaza umeme chenye nguzo na nyaya nyingi zilizounda miundo tata. Anga linaonyesha machweo au mawio na mawingu hafifu ya rangi ya zambarau na chungwa yanaonekana. Mandhari ya miti inaonekana kwa mbali, ikionyesha mazingira ya wazi karibu na kituo hicho cha umeme.

Mtazamo huu unaonyesha kituo cha kupunguza nguvu za umeme chenye transfoma kubwa kadhaa. Miundo mirefu ya chuma inabeba nyaya za umeme juu zikiunganisha transfoma hizo. Eneo hili linaonekana kuwa muhimu katika mfumo wa usambazaji wa umeme likiwa na barabara ndogo ya changarawe na udongo.

Kiini cha uzalishaji wa nishati kinatoa moshi mwingi mweupe angani. Moshi huo unapanda juu na kutawanyika kwenye anga la buluu lililo safi. Eneo hilo limezungukwa na miti na milima kuashiria kuwa ni kituo cha kijiografia cha nishati na joto ardhi nchini Kenya.

Mandhari yanaonyesha safu ya minara mirefu ya umeme au nguzo za umeme zilizosimama katikati ya eneo lenye nyasi za kijani kibichi. Waya za umeme zinaonekana zikipita kutoka mnara mmoja hadi mwingine zikidokeza mfumo wa usambazaji wa umeme.

Ndovu mdogo ananyweshwa maziwa kutoka kwenye chua kubwa na mtu aliyevalia kofia na koti la kijani. Ndovu huyo anaonekana akifurahia kunywa huku maziwa yakimtoka mdomoni. Mandhari ya nyuma yana miti na mimea yakinyesha eneo la wazi labda hifadhi ya wanyamaori.

Eneo hili linaonyesha makazi duni iliyojengwa kwa mabati karibu na mto. Kingo za mto zimejaa rundo kubwa la taka. Zikielekea ndani ya maji. Watu wachache wamesimama juu ya rundo la taka wakitazama mto na kuashiria changamoto ya mazingira na maisha katika eneo hilo.

Mwanaume amesimama mbele ya kibanda cha jadi, chenye paa la nyasi na kuta za udongo. Amevaa fulana ya rangi ya kahawia, suruali nyeupe na anaonekana mwenye furaha, akiwa ameonyehsa mikono yake kama anakaribisha.

Inaoenekana kuna kikundi cha wamasai wakiwa wamevalia mavazi yao ya kitamaduni. Baadhi yao wakiruka juu kwa furaha. Wanaume wawili wako katikati wakiruka. Mmoja akiwa amevalia vazi la kichwani lenye manyoya, huku mwanamke na mwanaume wengine wakiwazunguka.

Mto wenye maji mengi ya rangi ya kahawia unatiririka kwa kasi juu ya bwawa na unatengeneza maporomoko ya maji yanayotoa povu. Juu ya bwawa kuna daraja lenye handrails nyeupe. Linaunganisha pande mbili za mto.

Majengo yaliyojengwa kwa mabati yanaonekana nyuma yakionyesha makazi yasiyo rasmi. Mto wenye maji machafu ukiwa umejaa takataka unapita katikati ya eneo hilo. Watu kadhaa wako ndani na kando kando ya mto wengine wakiwa wameinamia maji, labda wakifua nguo au kutafuta vitu.

Kuna mto mdogo au mfereji uliojaa maji machafu na taka nyingi zikiwemo chupa za plastiki na vitu vingine. Kando kando ya maji kuna mimea mingi iliyokauka na mandhari inaonyesha makazi duni au vibanda vilivyojengwa karibu na mkondo wa maji.

Watoto kadhaa wameketi chini wakila, huku wengine wakiendelea kungoja. Mtoto mmoja mbele amevalia mavazi ya kijani akionekana akiangalia juu kwa umakini huku akishika chakula chake. Mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta wa blue na watoto wengi wakiwa wamejipanga.

Bonde lenye mto mchafu uliojaa taka na uchafu linaonekana likipita katikati ya makazi duni, nyumba ndogo zilizojengwa kwa mabati na mbao zimejengwa kando ya mto huo ,mbwa amelala kwenye udongo karibu na uchafu akionyesha hali halisi ya maisha katika mazingira haya.

Shimo refu limechimbwa kwenye ardhi likiwa na kuta za udongo na miamba. Ndani ya shimo bomba kubwa la saruji limewekwa chini likionyesha mradi wa ujenzi wa miundombinu. Nguzo za mbao zimetumika kuimarisha kuta za shimo kuhakikisha usalama wakati wa ujenzi.

Watu wawili wanajitahidi kusafisha uchafu uliokusanyika karibu na mti mkubwa. Mto wenye maji mengi na matope unapita karibu kuonyesha athari za mafuriko. Mandhari inaonyesha uharibifu mkubwa na majengo yaliyofunikwa na matope kwa mbali.

Bungo mwenye rangi ya chungwa na kijivu amelala juu ya kipande cha mbao. Ana mkia mrefu na mgongoni kuna mabaka meupe. Nyuma yake kuna waya wa uzio na majani, kuaishara kwamba huenda yupo katika makazi ya kiasili au bustani ya wanyama.

Kuna kundi la twiga wakitembea kwenye nyasi za kijani kibichi, chini ya anga la blue hafifu. Twiga mmoja mkubwa uko mbele, akiongoza wengine wanaomfuata kwa mstari. Mandhari inaonyesha wazi uzuri wa wanyama pori katika savannah .

Watu kadhaa wanashiriki katika zoezi la kusafisha eneo lenye uchafu mwingi chini ya miti mikubwa. Mmoja wao amevaa koti la rangi ya njano inayoonekana vizuri na anatumia kifaa cha kuchukua takataka. Uchafu mwingi wa plastiki na vitu vingine umekusanyika chini ya mimea.

Inaonyesha mandhari ya juu ya makazi duni yalioenea kwa wingi, ikiwa na nyumba nyingi zilizojengwa karibu karibu, mto au mkondo wa maji unapita katikati ya makazi hayo na kingo zake zinaonekana kuwa na uchafu na mimea michache.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamevaa sare za kijani kibichi, viatu virefu vya kijani na glavu nyekundu. Wamesimama barabarani na kushangilia. Wanaonekana wamekusanyika kwa ajili ya kusafisha au tukio la jamii.

Sehemu hii inaonyesha bustani ndogo na maridadi katikati ya majengo. Miti na mimea mbalimbali inapatikana ikiwemo mti mkubwa wenye matawi mengi. Pia kuna kidimbwi kidogo cha maji na mapambo ya mawe ikitoa mandhari tulivu na ya kupendeza.

Watu kadhaa wakiwemo watoto wa shule wamekusanyika karibu na mmea mkubwa wa mboga unaokua kwenye mfuko. Mwalimu anaonekana akionyesha na kueleza kitu kuhusu mmea huo. Nyuma yao kuna jengo likionyesha labda ni shule au bustani ya jumuiya.

Kuna mtaro mrefu uliochimbwa ardhini, Ndani yake kukiwa na bomba kubwa la maji au maji taka lililowekwa. Pande za mtaro zinaonekana kuwa na udongo na matope, huku kukiwa na maji yaliyotuama chini karibu na bomba. Hii inaonyesha shughuli ya ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu.

Tembo wadogo kadhaa, wamejifurahisha kwenye udongo mwekundu, wengine wakiwa wamelala chini. Kundi kubwa la watu wametazama nyuma ya kamba, wakishuhudia tukio hili. Inaonekana kama kituo cha kulea tembo au hifadhi ya wanyama.

Katika taswira hii, kuna ngiri mkubwa aliyelala chini, akionekana akipumzika. Manyoya yake yana rangi ya kahawia kijivu na pembe zake ndefu zilizopinda zinaonekana wazi. Mandhari ya nyuma inaonyesha uzio wa waya na udongo, ikipendekeza kuwa mnyama huyu anaweza kuwa katika hifadhi ya wanyama pori.

Katika mandhari hii, kuna maporomoko ya maji yakiteremka juu ya miamba mikubwa iliyojaa mimea. Maji yanatiririka kwa kasi, na kutengeneza vijito kadhaa, huku miti na mimea ya asili, ikiwa imezunguka eneo hilo lote.

Watu watatu wanaonekana wakifanya kizi ya usafi kwenye kingo za mto uliofurika maji ya mto yanaonekana kuwa na matope na taka nyingi zikienea, wanaume hawa wamevaa nguo za kazi na wanajitaidi kuondoa taka zilizokuzanyika kuaiashiria hatari za mafuriko na jitihada za jamii za kusafisha mazingira.

Tunashuhudia uzio wa waya, ukipita katikati ya shamba kubwa lenye nyasi za kijani kibichi. Kwa mbali, vilima vinaonekana vikipanda juu angani, huku miti michache ikiwa imetawanyika. Mandhari inaonyesha eneo la mashambani lenye utulivu, na anga lenye mawingu machache.

Mwanamke anatembea karibu na rundo kubwa la takataka, akipita katika mazingira yasiyokuwa safi. Nyuma yake kuna makazi ya mabati, yakiashiria eneo la makazi duni au nyumba za mabati. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu au jua kali.

Watu kadhaa wanaonekana wakisimama katikati ya kifusi, na uchafu mwingi, unaoashiria athari za uharibifu, au majanga asili. Majengo yalioharibika, yaliojengwa kwa mabati yanaonekana nyuma, watu hao wameonekana wakishiriki katika shughuli za uokoaji, au usafishaji baada ya tukio fulani.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa fulana za njano zinazong'aa. Wakiwa wamesimama kando ya mto mdogo uliojaa maji machafu. Baadhi yao wanaonekana wakishughulikia taka au uchafu ndani ya maji. Wakionyesha juhudi za kusafisha mazingira.

Mvulana ameketi karibu na chupa kadhaa za maji baadhi zikiwa na lita tano za rangi ya njano. Anaonekana akitumia bomba labda akijaribu kujaza maji. Nyuma yake kuna mtu mdogo uliojaa taka na uchafu unaoashiria mazingira magumu na uhaba wa maji safi.

Twiga watatu wanajivinjari kwenye nyasi ndefu huku milima na mandhari ya asili ikionekana nyuma. Mmoja wao yupo karibu zaidi na kamera na anaonekana wazi huku wengine wawili wakiwa mbali kidogo. Daraja refu la reli linaonekana likipita.

Mwanaume anampiga picha mwanamke mbele ya maporomoko ya maji yenye nguvu waote wawili wameketi juu ya maimba mikubwa iliyotapakaa katika maji mwanamke anaonekana akishangaa mzuri wa asili huku maji yakiteremka kwa kasi nyuma yao.

Kikundi cha wanafunzi wa kike wakiwa wamevali sare za shule wanaonekana wakitumia kompyuta wawili kati yao wanaonekana wakishirikiana na kuzungumza huku wakitazama skrini ya kompyuta. Programu inayoonekana kwenye skrini inaonekana kua ya kujifunzia lugha.

Anga la buluu wazi likiwa limejaa kundi kubwa la ndege weupe wakiruka. Ndege hawa wametawanyika angani, wengine wakiwa karibu, na wengine mbali, wakionyesha mwelekeo wa kuruka. Anga linaonekana kutokuwa na mawingu yoyote likisisitiza uwazi na uhuru wa ndege hao.

Mto wenye maji machafu ya kahawia, unafurika kupitia eneo la makazi duni, ukiwa umebeba taka na uchafu mwingi. Nyumba zilizojengwa kwa matofali na udongo zinaonekana zikifurika na mazingira kwa jumla yanaonyesha uharibifu kutokana na mafuriko.

Kuna mwanaume aliyevaa barakoa ya bluu na kofia akishikilia mche wa mti ulio na udongo na mizizi. Amesimama ndani ya maji labda mto au mkondo na nyuma yake kuna makazi duni na mimea. Tukio hili linaashiria jitihada ya upandaji miti na uhifadhi wa mazingira katika eneo lenye uhitaji.

Simba jike anaonekana akifungua mdomo wake mkubwa, akionyesha meno yake makali na ulimi wake mrefu. Nywele zake za dhahabu zinaonekana wazi na usemi wake unaashiria nguvu au labda kukohoa.

Kundi la korongo watano wenye taji la dhahabu wamesimama karibu na maji. Manyoya yao ya kijivu, meupe na machungwa yanaonekana wazi na taji zao za kipekee zikiwamulikisha. Nyuma yao baadhi ya swara wanalala chini wakionyesha mazingira ya wanyamapori.

Mtu anaonekana akikimbia kwenye njia ya udongo yenye mikunjo ndani ya msitu mzito. Miti mirefu yenye majani mengi inafanya mandhari kua na kivuli kingi, huku majani makavu yakitapakaa kwenye ardhi. Hali hii inaashiria mazingira ya asili, labda eneo la mazoezi au matembezi ya asili.

Kuna mtaro uliochimbwa kwa kina huku bomba kubwa likiwa limelala katikati ya mfereji huo. Wafanyakazi kadhaa waliovalia fulana za rangi ya chungwa wanaonekana wakifanya kazi katika mfereji huo. Nyuma ya wafanyakazi, kuna vibanda au majengo hafifu vikionyesha mazingira ya makazi duni.

Jengo refu na la kipekee likiwa limejengwa kwa mtindo wa duara limesimama katikati ya jiji. Mbele yake kuna nguzo nyingi zikipeperusha bendera za mataifa mbalimbali. Zikionyesha umuhimu wa kimataifa wa eneo hilo. Juu yake, anga linaoekana wazi na mawingu machache.

Tunaona mtaro uliojaa taka na maji machafu katikati ya eneo lenye watu wengi. Watu wamekaa pembeni mwa mtaro huo, huku wengine wakipita karibu. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na yasiyo salama kiafya.

Kikundi cha wachezaji wakiwa wamevali mavazi yao ya kitamaduni. Wanapiga ngona na kurukaruka kwenye jukwaa. Nyuma yao kuna pazia lenye kung'aa na viti vya watzamaji, vikionyesha kuwa ni onyesha la kitamaduni au burudani. Watazamaji wachache wanaonekana wakiwa wameketi chini wakiangalia onyesho hilo.

Simba amekufa. Amelala chini huku damu ikionekana. Mlinzi wa wanyama pori akiwa amevalia sare za kijeshi ameshika bunduki na anasimama karibu na simba huyo. Nyuma yao kuna ua, vichaka na miti kuashiria eneo la shambani au hifadhi la wanyama.

Mti mkubwa wenye majani mabichi mengi umejaa matunda kadhaa yaliyoning'inia. Miale ya jua inapenya kupitia majani, ikileta mwanga mkali na kuunda vivuli. Taswira hii inaonyesha ukuaji wa matunda shambani. Huenda yakiwa maembe au matunda mengine.

Watu watatu wanatembea kwenye njia ya udongo katikati ya msitu mnene. Mwanaume mmoja amevalia suti ya kijivu, mwingine koti la blue na suruali ya kaki, huku mwanamke amevalia nguo ndefu yenye michoro. Wanaonekana wakizungumza na kufurahia mandhari ya asili.

Huyu ni ndovu mdogo labda tembo akila majani na matawi yaliyotawanyika ardhini, udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu Kwa mbali kundi la watu linaonekana likiangalia labda katika hifadhi ya wanyama au kituo cha kulea tembo

Msongamano wa magari na watu unaonekana kando ya barabara huku basi la abiria lenye rangi ya manjano na michoro mingi likiwa limesimama katikati. Abiria na wapitanjia wanatembea karibu na basi hilo wakionyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Kuna barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na mabasi na magari mengine ya uchukuzi. Watu wanatembea na baadhi wamepanda pikipiki kuashiria msongamano wa magari na shughuli za kila siku za jiji. Majengo marefu yenye mabango ya matangazo yanaonekana pande zote za barabara.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi jijini ambapo mabasi na matatu yamejaa barabarani. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye barabara za miguu baadhi wakiwa wamevalia fulana za usalama. Majengo marefu yanazunguka eneo hilo ikionyesha mazingira ya kituo cha jiji.

Barabara ni yenye shughuli nyingi imejaa watu wengi wakiwemo wapita njia na wachuuzi. Magari kadhaa yameegeshwa kando ya barabara huku mabango ya matangazo yakionekana kwenye majengo ya pembeni. Mazingira yanaashiria soko au kituo cha biashara chenye pilka pilka za kila siku.

Basi la abiria lenye rangi ya blue na kijivu, limesimama barabarani, na milango yake ikiwa wazi, likionyesha abiria wakishuka au kupanda. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi, na baadhi wakiwa wamesimama kwenye barabara.

Barabara yenye lami inaonyesha magari yaliyopaki upande wa kulia, yakiwemo lori la kusaga saruji na magari mengine. Upande wa kushoto, kuna barabara iliyopinda na miti ya kijani kibichi. Watu wawili, wakiwa wamevaa fulana za njano za usalama. Wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na magari yaliyopaki, wakionyesha uwepo wa shughuli za barabarani.

Mraba wa waya unaonekana mbele ukizuia mtazamo wa treni iliyopaki nyuma. Treni hiyo ina rangi nyeupe na mistari ya waridi na machungwa, ikiashiria muundo wa usafiri wa umma. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea na labda majengo hafifu, ikionyesha kuwa treni ipo katika eneo la stesheni.

Katika eneo lenye shughuli nyingi, mabasi ya abiria, almaharufu matatu, yaliyopakwa rangi mbali mbali yameegeshwa barabarani. Watu wengi wanatembea kando ya barabara. Wengine wakipanda na kushuka mabasi. Majengo marefu yanaonekana nyuma, yakionyesha mandhari ya mijini.

Onyesho hili linaonyesha matatu nyeupe iliyoandikwa Bianca na Akusia sacco pembeni, ikiwa imepaki barabarani. Namba ya usajili ya gari ni KCE 286V. Kuna mtu amesimama karibu na mlango wa abiria na kwa nyuma kuna majengo mengi na mabango la biashara.

Barabara yeney shughuli nyingi imejaa magari ya abiria yakiwemo matatu yenye rangi za kuvutia. Majengo ya biashara yamejipanga kando ya barabara yakionyesha mabango ya maduka mbalimbali na huduma kama vile Safaricom. Watu wanatembea kando ya barabara wakionyesha maisha ya kila siku katika eneo la mji.

Hizi ni matatu kadhaa zilizopangwa kwenye barabara yenye shughuli nyingi zikionyesha utamaduni wa usafiri wa umma nchini Kenya. Kila moja lina rangi na mapambo yake ya kipekee ikionyesha ubunifu wa wenyeji. Majengo marefu na miti inapatikana kando ya barabara ikionyesha mazingira ya mijini.

Hapa kuna basi jekundu labda matatu likiwa limepaki kando ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Ubavu wake wanyuma umepambwa kwa picha kubwa ya simba. Na namba ya usajili ni KBV 245A. Watu wanaonekana wakitembea karibu na basi. Na kwa mbali kuna majengo maarufu na bango la CHRM College.

Kuna kondakta wa basi la abiria anayenekana akisimama karibu na mlango wa basi la rangi ya buluu. Basi hilo lina bango lenye nambari nne na orodha ya njia pamoja na bei ya hamsini ikionyesha nauli. Abiria mwingine anaonekana akichungulia dirishani ndani ya basi likiashiria shughuli za usafiri wa uma.

Msongamano wa magari unaonekana barabarani huku basi kubwa la bluu na njano likisimama katikati. Abiria kadhaa wanasubiri kupanda basi. Mandhari ya jiji yenye miti na majengo yanayoonekana nyuma. Baadhi ya mabango yenye namba na matangazo yamewekwa kando ya barabara.

Ni barabara kuu yenye magari mengi yaliyo simama kwenye foleni. Upande wa kushoto kuna ua wa chuma na upande wa kulia kuna majengo ya ghorofa yaliyo jengwa karibu na barabara. Anga Lina mawingu likionyesha hali ya kawaida ya mchana.

Huu ni mwonekano wa barabara kuu yenye magari mengi yanayoenda pande zote mbili. Kuna miti na mabango ya matangazo kando ya barabara, huku mandhari ya mbali yakionyesha jengo refu na miundo ya barabara.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi ambapo basi la abiria almaarufu kama matatu nchini Kenya. Limesimama likiwa limejaa abiria. Watu wanatembea karibu na basi hilo na baadhi ya majengo ya zamani yanaonekana nyuma. Kwenye upande wa basi kuna bango ndogo likionyesha taarifa fulani.

Ni barabara yenye shughuli nyingi. Magari kadhaa yamepakana ikiwemo matatu mbili zilizo mbele. Barabarani watu wanatembea na kuna pikipiki pia, ikionyesha mazingira ya mijini. Majengo marefu na miti michache yanaonekana nyuma yakikamilisha picha ya jiji lenye shamra shamra.

Kuna muonekano kutoka ndani ya gari hukionyesha barabara yenye magari mengine na madaraja juu. Dashi bodi ya gari inaonekana mbele likiwa na kitambaa chekundu. Kwa mbali kuna majengo na mandhari ya jiji yanaonekana.

Katika onyesho hili, matatu ya Metrotrans imesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na sticker na namba moja moja moja mbele. Abiria wanaonekana wakipanda na kushuka huku mwanaume mmoja amesimama karibu na gari akiwa ameshika bango lenye namba na njia.

Barabara kuu iliyojaa magari ya aina mbali mbali, ikiwemo malori, mabasi, na magari madogo inaonekana. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakivuka. Majengo ya makazi yanaonekana juu ya kilima, upande wa kulia, huku miti ikiwa imepandwa kando ya barabara.

Basi la abiria, lililopambwa kwa michoro ya kuvutia, likiwa na rangi nyekundu na blue , limeegeshwa barabarani. Watu wanaonekana wakipanda na kushuka, huku wengie wakipita kando. Michoro ya basi inajumuisha picha mbali mbali na maandishi, kuashiria utamaduni wa matatu za Nairobi.

Mabasi mawili yameegeshwa barabarani, yakipakia na kushusha abiria. Watu kadhaa wanaonekana wakipanda na kushuka kutoka kwenye basi la kati, huku wengine wakisimama karibu. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya jiji na miti, ikionyesha eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Abiria wanashuka au kupanda basi la uchukuzi la umma lenye rangi nyeusi na mistari ya bluu na nyekundu. Mlango wa basi umefunguliwa na watu wengi wamesimama karibu na basi wakisubiri au kuendelea na safari zao.

Basi kubwa la abiria limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo. Wengine wakiingia au kutoka. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa huu ni mji. Bendera ya kijani na nyeupe yenye nambari saba, mbili, nne inabeba jina Citihoppa.

Katika mazingira haya ya mijini, maafisa wawili wa trafiki wako katikati ya barabara yenye magari mengi wakiongoza magari na waenda kwa miguu. Afisa mmoja amevalia koti la njano linalong'aa akionyesha ishara kwa mikono yake. Nyuma yao kuna magari yaliyosimama kwenye trafiki na watu wakiwa kando ya barabara.

barabara yenye magari mengi yakipita. Upande mmoja kuna ukuta mrefu wa zege, huku upande mwingine kuna majengo marefu yaliyo mbali. Picha inaonyesha mwendo wa magari barabarani. Inaonyesha mbele, katikati, na nyuma ya mwendo wa magari

Mwanaume ameshikilia bango kubwa lenye nambari nne, na orodha ya maneno pamoja na bei ya hamsini, anaonekana amevaa fulana ya usalama yenye rangi ya kijani kibichi, akisimama kando ya barabara iliyojaa watu na magari. Hii inaashiria mazingira ya kituo cha mabasi, au dalala jijini.

Kuna gari aina ya matatu lenye rangi nyeupe na michoro ya chui, likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Abiria wanapanda au kushuka kutoka kwenye gari hilo, na mlango wake upo wazi. Majengo yenye mabango ya biashara yanaonekana nyuma, yakionyesha shughuli nyingi za mijini.

Mjengo wa jiji umejaa ukiwa na matatu enye rangi nyingi imesimama kando ya barabara ikionyesha usafiri wa umma wenye sifa za kitamaduni za Kenya. Watu wanatembea kando ya barabara baadhi yao wakiwa karibu na matatu wakidokeza shuguli za kila siku za jiji.

Bomba la kisasa la maji lenye rangi ya fedha linaoneka likidondosha tone la maji, limekaa juu ya sinki jeupe na lina mwonekano safi na kungaa. Nyuma yake kuna ukuta wa mbao na taa inayotoa mwanga hafifu.

Mitungi mikubwa ya plastiki imepangwa katika mafungu mawili tofauti, mengine zikiwa kijivu na mengine ya machungwa. Kila fungu lina mitungi mingi iliyopangwa vizuri ikionyesha hifadhi ya vifaa vya ujenzi au mabomba.

Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba matatu ya chuma yaliyowekwa ukutani. Ukuta unaonekana kuwa na ukungu wa kijani kibichi, ishara ya unyevu na mda. Mito ya maji inaonekana wazi, ikionyesha kuwa mabomba hayo yanatoa maji mfululizo.

Mikononi mwake maji yanatiririka kwa kasi na yanatawanyika ikionyesha umuhimu wa rasilimali hii muhimu. Matone ya maji yanaonekana yakiruka angani yakisisitiza uhai na usafi. Mandhari nyeusi iliyofifia nyuma inafanya mikono na maji kuwa kitovu cha umakini.

Mtaro mrefu umekatwa ardhini ukionyesha udongo wenye rangi ya kahawia na mawe. Kivuli cha watu wawili kinaonekana chini chini ya mtaro kikisisitiza kina chake. Kuna nyasi kavu zinazoonekana pembeni mwa mtaro zikionyesha mazingira ya jangwa au ukame.

Tanki kubwa jeusi la kuhifadhia maji limesimama wima likiwa na chapa ya Techno Tank juu yake. Karibu na tangi hilo kubwa, kuna tangi ndogo jingine jeusi. Mabomba ya kijani yanaonekana chini yakionyesha mfumo wa maji.

Duka hili linatoa huduma ya kujaza maji safi na salama. Kama inavyoonekana kwenye mabango. Kando yake kuna matangazo ya Ice Cream na bidha nyingine za kuburudisha. Mbele ya duka kuna vyombo vya maji vilivyopangwa.